Haya ni lettuce ikiwa katika mfumo wa hydroponic ambapo mimea inakuwa bila udongo ikitumia maji yenye virutubisho. Lettuce hizo zinaonekana zimekua vizuri na zimekaa kwenye chombo cheusi ya fremu ya mbao.

Huu ni mfumo wa bustani ya wima inayojulikana kama Towers garden ukiwa na mimea inayokuwa na mfumo wa mzizi inaonekana ndani ya chombo. Kuna bomba la kati na sehemu ya chini ya mfumo ambayo inaonekana kuwa na vifaa vya kusaidia ukuaji wa mimea.

Mimea imepandwa kwenye mirija yenye matundu ambapo mizizi huingia kwenye maji yenye virutubisho. Mfumo huu umepangwa kwa safu kadhaa, kuruhusu ukuzaji wa mimea mingi katika eneo ndogo. Inaonekana kuwa ndani ya chafu au eneo lenye udhibiti wa hali ya hewa.

Huu ni mimea midogo, pengine mimea wa pesa wa kichina au aina nyingine ya mimea mdogo wenye majani ya kijani kibichi. Mimea imepandwa kwenye chungu kidogo cheusi kisicho na udongo ambacho ni tabia ya kilimo cha hydroponic .

Huu ni shamba la kisasa la Haidroponik ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo bali kwa kutumia maji ya virutuisho maalum. Unaeza kuona mimea midogo ikikuwa kwenye safu za mabomba meupe ndani ya chafu.

Huu ni chafu kubwa iliojaa mimea, ndani ya chafu hii kuna mistari mingi ya mimea ilio pandwa kwa mpangilio na inaonekana kama mimea ya matunda kama vile strawberry tukokana na majani yake. Muundo wa chafu unaonekana kuwa imetengenezwa kwa flamu ya plastiki.

Hawa ni watu kadhaa wakifanya kazi ndani ya jengo, labda kiwanda au ghala la kusindika bidhaa za kilimo. Watu hao wamevaa sare za kazi zenye rangi tofauti, ikiwemo kijani kibichi na bluu.

Huu ni mchakato wa kupanga na kufunga nyanya katika kiwanda au shamba kubwa. Nyanya zimewekwa kwenye crate za kijani kibichi na zinasafirishwa kwenye mfumo wa mikanda kwa ajili ya kichambua na labda kufunga.

Huu ni shamba kubwa lililopandwa kabichi nyingi. Kabichi hizi zimepangwa kwa mstari mrefu na zinaonekana zimekomaa na zenye afya nzuri zikiwa na rangi za kijani kibichi. Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba na unafaa kwa ukuaji wa kabechi.

Huu ni muundo wa chafu uliotengenezwa kwa kutumia nguzo za mbao au chuma, na kufunikwa kwa plastiki au nyenzo nyingine ya uwazi, kama vile, karatasi ya polithini. Chafu hii inatumika kudhibiti mazingira ya ndani ili kukuza mimea.

Huu ni laini ya kuchakata nyanya ndani ya kiwanda, wafanyikazi wamevaa sare na glovu, wanapakia nyanya zilizoiva kwenye trei za plastiki, zinazosafirisha kwenye mkanda wa kusafirisha. Nyanya hizo zimewekwa kwenye trei, ghorofa za polythene kwa ajili ya kupanganisha, kuhifadhi na kusafirisha.

Huu ni shamba kubwa la mahindi machanga ikiwa na mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa saa, chini ya anga lenye mawingu. Nyuma, kuna mlima na miti mingi ikuashiria kuwa ni karibu na msitu

Huu ni shamba la ng'ombe wa maziwa, inaonekana kuna ng'ombe wengi weusi na weupe wakiwa wamejipanga kwenye visiwa vya kukamuliwa maziwa, mfomu huu unaonekana wa kisasa na muundo wa kichuma na vifaa vya kukamiliwa maziwa vikitumika.

Huyo ni mtu amesimama ndani ya chafu iliyojaa mimea. Mtu huyo amevaa shati ya rangi nyepesi na suruali na anaonekana akikagua mimea iliyo dani ya chafu.

Huu ni mfumo wa umwakiliji wa matone unaotumiwa kumwagilia mimea michanga uliopandwa kwa mstari mapompa mabasi ya amwagiliaji yamewakwa kando ya mstari ya mim huku matone ya maji yakitolewa karibu na mizizi ya kila mimea.

Huu ni mkulima akifanya kazi kwenye mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Mfumo huu unatumia mabomba na matone madogo kutoa maji moja kwa moja kwenye mzizi ya mimea na kusaidia kuokoa maji na kuongeza ufanisi wa kilimo.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa unyunyiziaji maji unaotumika kumwagilia shamba. Shamba lenye mimea iliyopandwa kwa mistari ikiwezekana ni mazao ya kilimo. Mfumo huu unatumika kisambasa maji sawasawa kwenye mimea shambani.

Huu ni shamba lenye mimea iliyopandwa kwa safu na mfumo wa umwagiliaji wa unyunyiziaji ikitumika kumwagilia mimea hiyo. Inaonekana vinyunyizia maji juu ya mashamba.

Huu ni njia ya barabara yenye udongo mwekundu ikiwa na vilele au mabomba yaliyopita kando yake. Inaonekana kama njia iliyotengenezwa ardhini labda kwa usafiri au shughuli fulani.

Huu ni shamba lenye mimea, iliyopandwa kwa safu nadhifu. Mimea hiyo inaonekana midogo, na inaniua vizuri katika mistari iliyopangwa vizuri. Mimea imepandwa, mistari imenyooka na iliyopangwa vizuri, kuashiria kilimo kilichopangwa.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa kisasa unaotumia vinyunyizi kumwagilia shambani kubwa la mimea, mfumo huu unatumia mapomba yaliopangwa kwa mistari na vinyunyizo vinavyo rusha maji hewani na kuyasambaza kwa pana juu ya eneo ya kilimo.

Huu ni shamba lenye udongo unaonekana kuwa mkavu na mimea midogo au mche uliopandwa katikati. Kuna kitu kinachoonekana kama bomba au mfumo wa umwangiliaji unaoelekea kwenye mimea huo.

Huu ni shamba lenye mfereji wa umwagiliaji wa maji. Mfereji hio imejaa maji yakipita kati ya matuta ya udongo yaliyolimwa. Inaonekana kama mfumo wa umwagiliaji wa vifuriko au mfereji ambako maji hupeleka mashambani kupitia mfumo wa mabomba na mifereji.

Huu ni mfereji wa umwagiliaji katikati ya mashamba ya kijani kibichi chini ya anga ya bluu lenye mti moja iliyosimama peke yake mbali kidogo, anga ni wazi kuashiria ni chana.

Huu ni shamba kubwa la mimea pengine maharagwe au mimea mengine ya kilimo likionyeshwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa kisasa, bomba kubwa jeupe la plastiki limewekwa kando ya shamba na maji yanatoka kwa nguvu kutoka kwenye matundu yaliyo tundishwa kwenye mabomba.

Huu ni shamba, lenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu, kuna mabomba ya umwangiliaji yaliolala chini kando ya safu za mimea, na pia kuna nyezo nyeupe, labda matandazo, ya vifuniko, vilivyowekwa kando ya mimea.

Huu ni sehemu za mfumo wa umwagiliaji, labda mfumo wa matone, zikiwa zimewekwa ndani ya sanduki la kijani lililowekwa ardhini. Ndani ya sanduku hilo kuna kifaa cheusi kinachofanana na kichujio, na kifaa kingine cha blue kinachoweza kuwa valve au matibiti wa shinikizo.

Huu ni shamba kubwa lenye mimea iliyopandwa kwa mistari mirefu. Mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyizia maji inatumika, ambapo maji yanarushwa hewani na kutua kama mvua juu ya mazao.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani, mabomba mawili ya umwagiliaji ya matone yanaonekana yakienea kando ya shamba yaliyotayarishwa yakipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.